Watu wawili wako kwenye eneo la inje wakikaanga viazi katika kikamba kikubwa cheusi kilichowekwa juu ya jiko la chuma. Moja wao anatumia spatula kubwa ya chuma kutoa chipsi vilivyokaangwa na kiviweka kwenye ndoo ya manjano. Jiko linaonekana kuwa la makaa au kuna likiwa limewekwa juu ya sakafu ya matofali huku vipande vya viazi vikiwa vimesambaaa pembeni.

Muuzaji wa chakula cha mitaani anahudumia wateja wawili huku akitoa mshikaki ya nyama iliyochomwa. Mmoja wa wateja anaonekana akinyosha mkono kuchukua mshikaki. Pembeni kuna bakuli la mchuzi na mandhari ni ya nje. Pana watu wengine na manjano kwa nyuma.

Meza ya soko imejaa viungo na mboga kwa wingi. Kuna vyombo vya plastiki na mkeka ya kiasili, vikibeba viungo vya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na pilipili ya unga, binzari na iliki. Mboga safi kama karoti na mizizi ya tangawizi zimepangwa upande mmoja, zikiwa na rangi angavu. Kando ya mboga kuna mkeka wa buluu au kitambaa kilichokunjwa. Watu wawili wanaonekana kusimama nyuma ya meza, huenda wakawa ni wauzaji au pia wateja.

Ufukwe yenye utulivu, mashua tatu, moja kubwa ya beki imesimama wima, na mbili mdogo zikiwa zimelala pembeni. Mashua hizo kuwa hazitumiki sana, baadhi zikiwa zimechakaa. Nyuma kuna vibanda vya miti vyenye paa za makuti vikizungukwa na mitende na majani mabichi. Mchanga wa ufukwe umejaa vipande vya mashua, na mabaki mengine. Hali inayodokeza kuwa hapa ni kijiji cha wavuvi, kilicho tulivu na cha kiasili.

Hii ni banda la soko lililojaa bidhaa mbalimbali. Kuna kontena zenye viungo kama pilipili, bizari na mdalasini pamoja na nafaka na vyakula vikavu. Kuna vikapu vya vitunguu, vitunguu saumu na pilipili mboga vikiwa safi na vimepangwa vizuri.

Sahani hii ina chipsi zilizo na mchuzi mwekundu zimepambwa kwa hereni za kijani, huenda ni dania au kitunguu maji kilichokatwa. Sahani imewekwa juu ya uso wa chuma, huku nyingine zikiwa nyuma, zikiwa na kipande cha nyama na vyakula vingine tofauti.

Bakuli hili jeupe limejazwa kwa samosa zilizokaangwa za mviringo wa pembe tatu zenye rangi ya dhahabu na mpuniko wa crunchy . Picha imewekwa kwenye uso wa meza ya rangi ya mwanga, huku maandishi ya, GALAXY A51 ikionekana chini kushoto ikiashiria simu iliyotumika kupiga picha.

Hii ni mandhari ya soko au kibanda cha vibarua ambapo mtu ameshika sahani iliyojaa vyakula vya kukaanga labda viazi vilivyokaangwa, bajia au vitafuno vingine maarufu mtaani. Mavazi yake yenye rangi yanaongeza mvuto wa picha na hali ya mwanga inaonyesha kua ni jioni au alasiri.

Mtu huyu mwenye koti jeusi na helmeti, anamimina kimiminika kutoka kwenye mtungi wa kijani, hadi kwenye pipa jeupe. Ambalo limewekwa juu ya gari jekundu. Kuna mapipa mengine mengi meupe yaliyofungwa vizuri. Na mandhari ya nje inaonekana ya kijijini, pamoja na miti na ardhi ya asili.

Watu hawa wawili wamesimama karibu na pikipiki iliyobeba chupa kubwa za chuma za kuhifadhi maziwa. Pikipiki hiyo imewekwa fremu ya metali maalum kwa kubeba mizigo iliyo mikubwa ikiwa ni njia ya kawaida ya kuusafirisha maziwa vijijini. Mmoja amevaa kofia ya manjano na jaketi ya bluu mwingine ana jaketi ya kahawia. Wanaonekana kuwa kwenye eneo la mashambani ardhi ni ya vumbi na kuna nguzo za mbao zilizopandwa kando ya barabara.

...wamesimama kando ya meza iliyojaa vyakula mbalimbali kama vile donut vitumbua, vipande vya keki na vyakula vya kuoka au kukaanga. Mandhari yanaonyesha biashara ndogo ndogo na mwingiliano wa kijamii kati ya wauzaji na wateja, kwa nyuma kunaonekana mabango yanayotangaza huduma kama vile michezo, huduma za nakala na vifaa vya shule.

Meza hii ya mviringo iliyopambwa kwa vyakula vya kuvutia sana kama vile unavyopata kwenye hoteli ya pwani au sherehe maalum mna chakula. Katikati kuna dafu lililokatwa na kuwekwa kinywaji baridi labda juice ya nazi au cocktail ya kitropiki likiwa na kijani na kijani kibichi juu yake pengine ya tangawizi au mint .

Mandhari hii ni shamba lenye rutuba na utunzaji bora wa mazao. Upande wa kushoto kuna migomba yenye majani mapana na yenye ufa, huku kulia kukiwa na mimea nyingine ya kijani kibichi, labda maharagwe au mboga za majani. Ardhi ya mbele imepulizwa na kulimwa vizuri ikionyesha hatua ya maandalizi ya upandizaji wa mazao mapya.

Kwenye soko hili la ndani kuna viungo mbalimbali vilivyopangwa kwa ustadi kuna vyombo vingi vya plastiki vyenye rangi tofauti vikiwa na viungo kama pilipili manjano au tumeric , binzari na unga wa viungo vingine vya rangi ya udongo. Vyombo vikubwa vya plastiki vinavyobeba misimbo na majina kama Matano safi vipo nyuma ikionekana ni sehemu ya ghala au hifadhi.

Hiki ni kibanda cha chakula cha mtaa kilichojaa harufu ya kukaangwa na ladha za kuchomwa. Kwenye meza kuna safu ya vyakula vilivyopangwa kwa uangalifu kama mshikaki wa nyama, sosages , chips za kukaanga na vitafunwa vingine vilivyokaangwa, rangi ya vyakula vinaashiria utamu na uchomaji mzuri ya kitamaduni.

Kubo amelala kando ya maji, nyuma ya uzio wa waya wa chuma ulioshika kutu kidogo, ngozi zake zina madoadoa ya mbao na ngozi ngumu yenye muundo wa magamba, ardhi ni ya udongo na nyasi na mazingira yanaonyesha kuwa huko kwenye hifadhi au sehemu ya utafiti wa wanyama pori.

Mti huu mkubwa na una shina pana na matawi mengi yanayosambaa kwa mivuko ukionekana kuwa wa miaka mingi au aina ya historia katika mazingira ya bustani ya uhifadhi. Mti huu umezungukwa na mawe madogo kwenye kitanda cha udongo huku pembeni ikionekana njia iliopigwa lami na mawe ya kutembea. Nyuma kuna nyasi za kijani kibichi au uoto wa asili unaoashiria utulivu wa mazingira na uhalisi wa mazingira.

Bwawa hili lina maji safi kiasi samaki weusi wakielekea kwa utulivu na mimea yenye majani mapana ikiota kando na juu ya maji. Kinachoivutia zaidi ni reflections kwenye uso wa maji kuakisi kua jengo lenye maumbo ya kisanaa kunaipa mandhari ya bwawa haiba ya kipekee.

Haya ni mandhari ya kijijini yenye utulivu ikifuatilia nyumba mbili za jadi zilizojengwa kwa udongo na paa za nyasi. Nyumba ya upande wa kushoto imefichwa kidogo na mume alivaa shati la blue na kofia akiwa na begi la kijani. Labda amewasili tu kutoka sokoni safari au ni mwenyeji wa mahali hapa. Nyumba ya kulia inaonekana kwa uwazi ikiwa na nguzo za mbao na paa la nyasi lililojengwa kwa ustadi.

Mandhari hii ya pwani imejaa mchanga mawe na uoto wa asili, katikati kuna kitu inayofanana na trap ya waya labda kwa ajili ya kaa au samaki, ikiwa imeekwa juu ya machanga karibu nayo kuna mimea ya kijani yenye maua ya zambarau ikiashiria mazingira ya pwani yenye rutuba na asali.

Kundi la tembo linachungulia katika upande wenye majani marefu. Tembo wakubwa na wachanga wanatembea au kula kwa utulivu ikionekana katika mzinguko wa maisha ya kawaida. Maandhari ya nyuma ina vilima vya upole, vichaka na miti ya savannah , huku anga likiwa na mawingu yaliokauka ikionekana ni alfajiri au jioni.

Mandhari haya ni ya bustani ya kijani kibichi yenye utulivu wa kipekee. Kuna njia ya mawe upande wa kushoto inayoelekea kwenye uzio wa mbao, nyuma yake kukiwa na mavuno ya mimea yenye majani marefu hasa bamboo pamoja na vichaka mbalimbali vinavyosunguka bustani. Upande wa kulia kuna bwawa ndogo la maji ikiwa limetengwa na mimea asili katika mandhari ya mbali kuna jengo lenye paa la vigae sehemu yake ikiwa imezibwa na majani.

Bustani hii ina majani mapana ya kijani kibichi, baadhi ya kipambo kwa muundo wa kipekee unaoleta uzuri wa maumbile. Tayari bustani ya duara nyumba imesimama upande wa kulia juu ya mlingoti wa chuma. Mandhari pia inaonekana kuwa katika mazingira ya kitropiki au hali ya unyevu wastani ambapo mimea hukua kwa urahisi na kuunda kificho cha asili.

Jiko hili lina sufuria mbili. Moja ina viazi vilivyokatwa vipande vya mviringo, vikikaangwa kwenye mafuta. Na nyingine ina viazi vilivyopikwa, tayari vikiwa na viungo vya mboga zilizonyunyuziwa juu, huenda ni korianda au parsley . Jiko ni la aina ya gesi, na mandhari yake ni ya nyumbani.

Sahani hii ina wali uliochanganywa na vipande vya nyama labda kuku au kondoo pamoja na vitunguu kilichokatwa mviringo, nyanya ina sosi ya rangi nyekundu, kando ya sahani kuna ndizi moja ya manjano ikiashiria muunganiko wa ladha tamu ya chumvi, sahani imewekwa juu ya meza yenye matofali ya kijani kibichi ikiangaza mandhari ya kijijini au upishi wa nyumbani wenye mvuto.

Kundi hili la tembo wanatembea wakienda eneo la nyasi refu wakifuatana kwa utulivu kama kombo wana safiri kama familia. Tembo moja iko karibu na kamera akionekana kuwa mkubwa na mwenye ushawishi labda ndiye kiongozi wa kikundi. Nyuma yake wengine wako katika nafasi tofauti wakichungulia kwa utulivu ndani ya ya mazingira ya pori. Anga ina mawingu kiasi ikileta mwanga wa kijivu unaochangia hali ya kimya na tafakuri.

Banda hili la soko lipo nje ambapo kuna bakuli zilizopangwa kwa ustadi kila moja ikiwa na aina tofauti ya nafaka; mbegu au kunde. Mazingira ya nyuma yanaonyesha soko lenye shughuli za kawaida. Vibandani kuna watu, bidhaa nyingine, na dalili za maisha ya kila siku ya eneo la biashara. Bakuli zimetandazwa kwenye meza kubwa iliyofunikwa na baadhi ya sehemu zikiwa zimetunzwa vizuri na nyingine zikiwa na mvuto wa rangi na muundo wa asili wa vyakula hivyo.

Bakuli hili ni la biriani, chakula maarufu cha kusini mwa Asia chenye mchanganyiko wa wali mrefu wa basmati, vipande vya kuku vilivyokaangwa na viungo vinavyotoa ladha ya kipekee kama vile mdalasini, iliki na karafuu. Rangi ya wali ni mchanganyiko wa nyeupe na rangi ya chungwa, ishara ya matumizi ya saffron au turmeric . Kando ya bakuli kuna kijiko cha mbao chenye mpini uliopambwa ambacho kinaongeza uzuri wa mtindo wa upishi wa jadi.

Mtu anaandaa nyama kwenye mikato ya sukua katika kibanda cha chakula cha mtaani. Grili kubwa imefunikwa kwa foila ya aluminum inaonyesha mshughulikiaji huyo akiwa makini alipika nyama tofauti; pengine mshikaki, kuku au sausages . Mwangaza mkubwa wa taa uko nyuma yake ukimulika mazingira ya biashara hii.

Sahani ya mbele ina muundo wa kipekee wa mtindo wa kihindi, mchele mweupe uliopikwa kwa upole, kaari yenye krimu ya rangi ya manjano na nyekundu, kipande cha mkate wa tanuri kilichochomwa vizuri. Nyuma yake sahani ya pili ina mchele wenye vipande vya nyama vilivyopikwa kwa kahawia, upande wa kachumbari na nyanya na vitunguu na vijiko kidogo cha chutney hiyohiyo, ladha mbili tofauti zenye muktadha wa pamoja, chakula kilichojaa utamu, historia na utamaduni.

Hii imejaa vyombo vya viungo vya kupikia kila moja kikiwa na rangi yake ya kuvutia. Watu watatu wamesimama nyuma ya meza wakionekana kushughulika labda wakielezea kununua au kufurahia mandhari ya sokoni. Jengo lina paa la chuma na dari ya juu likitoa hali ya anga wazi lakini iliyozibwa na sauti na harufu ya soko ya ndani.

Meza hii ya soko ina viungo mbalimbali vya kupikia. Kila moja kikiwa kwenye pakuli lake. Yote imepangwa kwa safu. Viombo vina rangi vinavyochangamka ya manjano, nyekundu ya pilipili rangi ya udongo ya mdalasini, majani ya mbizari. Baadhi ya viungo vimeaagwa kwa unga vingine vimewekwa majani yaliyokaushwa. Kuna pia vijarida au viombo vya kipimo vinavyoonyesha mtindo wa kuuza kwa kipimo maalum.

Hili la ndizi lina kiropoto kikubwa cha ndizi mbichi za kijani zikiwa zimeungana kwa karibu na bado hazijakomaa. Majani ya mmea yanaonekana humo yakiwa marefu na mapana yakiwa pia yamefunika sehemu ya madhari na kutoa kivuli hicho asili. Mazingira haya ni ya kilimo au bustani ya nyumbani.

Samaki hawa walio kwenye drili huenda wakawa ni tilapia. Wamepanga kwa safu kwenye meza kubwa, mtu mmoja akiwa amesimama nyuma ya meza ameshikilia tong za chuma akionekana kupika au kuhudumia wateja. Meza imefunikwa kwa kitambaa chenye rangi na michoro za kuvutia. Viti vya plastiki vya rangi ya kijanikibichi vinaonekana nyuma ya meza. Samaki wana muonekano wa kupikwa vizuri na alama za grili zinaonekana wazi pamoja na ngozi iliyokauka na kung'aa.

Katika kona ya juu kushoto ,kuna vitafunio vya manjano pengine vya umbo wa kunde vilivyokaangwa. Kona ya juu kulia kuna duara za kahawia zilizokaangwa kama bajia au bakor. Katikati kushoto kuna vitavuno vilivyo tatu vilivyofunikwa na sukari ikifanana na mitai. Katikati kuna vijiti vya kahawia vilivyokaangwa katikati kulia kuna samosa vya pembeni tatu pamoja na sauce au chuuni.

Vipande vya nyama vilivyowekwa kwenye mshikaki inaonekana vikiwa juu ya makaa mekundu yanayong'aa kwa joto kali. Nyama imekaangwa kwa ustadi ikiwa na alama za grill na rangi ya kahawia ya kuvutia. Inaonekana kama vile imewekwa vizuri baada ya kuchanganywa na viungo labda tangawizi, pilipili, na limau.

Mandhari yanaonyesha soko la viungo, ambapo viungo vingi vimejaa unga na vipande vya unga vya rangi tofauti, nyekundu, kahawia, rangi ya udongo na machungwa. Rangi hizi zinaonyesha tofauti ya ladha na matumizi ya viungo hivi. Kuta za nyuma zimepambwa na kapu za kufuma na zana nyingine za kijijini kama vile mifagio, zinazoongeza muonekano wa utamaduni wa eneo hilo.

Soko hili la ndani limejaa bidhaa mbalimbali za kukula ikiwemo samaki yakuchomwa kwa vijiti ya kushikia, vyakula vya kukaangwa, mboga mboga mbichi, bidhaa zilizopakiwa kwenye makasha. Soko hili lina meza nyingi zilizopangwa. Kando ya njia kuna watu wanaonekana wakiwemo wafanyi biashara na wateja. Taa za kunyongwa zinatoa mwanganza wa joto na mazingira haya yanatoa hisia ya uhai urafiki na harakati za kila siku.

Huu ni mlo wa baharini uliochomwa kwa ustadi. Kamba na kobe wamepikwa kwa moto mkali, ngozi zao zikionyesha alama za kuchoma zenye kuvutia kana kwamba zimeguswa na jua la jioni. Tunda la limau limeshikilia nafasi yake kwa umakini, tayari kulainisha ladha kwa asili yake ya kusisimua.

Hapa kuna sahani tatu za chakula zilizopangwa karibu karibu. Sahani ya kushoto ina chipsi za kukaangwa, sahani ya katikati ina mshikaki ya nyama na sahani ya kulia ina mishikaki yenye rangi rangi ya machungwa.

Sahani hii nyeupe ina vidombekwezo vya kuvitafunia vya kukaanga vilivyopangwa mduara vipande vyenyewe vinaonekana kua pakora au friters na vimekauka kwa rangi ya dhahabu. Pembeni kuna kijibakuli kidogo chenye mchuzi mwekundu labda ketchup kikiwa tayari kwa kudumbukizwa.

Duka hili la viungo au kibanda cha soko limepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kuna vikapu vya rangi tofauti vilivyojaa viungo, mimea kavu na bidhaa nyingine za kupikia. Rafu za upande zimejaa mitungi na chupa zilizojaa viungo mbalimbali. Vichuma vya mimea kama vimetundikwa juu ya dari ya kibanda vikiongeza uzuri wa muundo.

Ufukwe huu wenye mchanga mweupe uliojaa miti ya minazi iliyopangwa kwa mpangilio wa asili. Kwa nyuma kuna kibanda kilijochojengwa kwa makuti pamoja na viti vya kupumzika vinavyovutia kupumzika karibu na bahari. Hakuna watu wanaoonekana, jambo linaloongeza utulivu wa mvuto wa mazingira haya ya tropiki. Anga ni la mawingu likipendekeza hali ya hewa ya baridi au asubuhi ya kimya.

Eneo hili la mchanga lina mimea ya kijani iliyochipuka kwa wingi. Mimea hiyo ina majani ya kijani na maua ya zambarau yanayochanua katikati ya mchanga. Kando ya mimea kuna takataka kadhaa ikiwemo kifuniko cha plastiki cha buluu na vipande vya maganda ya nazi au mbao. Kwa mbali kuna muundo wa mbao unaonekana kama kipande cha uzio wa zamani au vipande vya miti vilivyaochwa na maji ya bahari.

Hiki ni kituo cha kukamua maziwa ambapo ng'ombe wanne wamesimama kwenye vibanda maalum wakikamuliwa kutumia mashine za kisasa, mafuta ya jua yanapenya kidogo lakini shughuli hapa ni ya umakini. Wataalamu wawili mmoja akiwa kwenye koti la bluu na suruali ya kijani wako kazini wakihakikisha kila hatua inafanyika kwa usafi na ufanisi.

Muhogo unonekana kumenywa ukiwa umelala juu ya gazeti lililo wazi. Kando ya muhogo kuna nusu ya limau iliyokatwa na sehemu ya muhogo imepakwa unga wa kahawia nyekundu, unaonaekana kua mchanganyiko wa pilipili au kiungo cha kuongeza ladha. Unga huo pia umetapakaa kwenye ukurasa wa gazeti, na katika sehemu moja ya gazeti kuna kipande cha maandishi yaliyochapwa huku sehemu moja ikiwa na kiboksi cha ya bluu chenye maneno ya kunakiliwa kutoka kwa makala.

Container mbili za plastiki zimejaa mlo unaoonekana kama biriani, wali wa viungo wenye vipande vya kuku vilivyochanganywa. Kila container lina mchanganyiko wa wali wa manjano, kipande cha nyanya iliochomwa, kipande cha tango mbichi na chombo kidogo chenye mchuzi mweupe, pengine mtindi au sosi ya maziwa.

Mlo huu unaonekana wa kuvutia sana. Sahani hii ni ambayo yenye vitafunio vitatu vilivyokaangwa. Vinaweza kuwa batia, kaimati au dumplings pamoja na sausiji iliyopikwa kwa ukamilifu. Pembeni kuna vijiko viwili vya mchuzi, mmoja wa kijani kibichi labda chuni au korianda au ukwaju na mwingine wa kahawia huenda ni mchuzi wa nyama au samli tamu.

Hili la samaki, huenda likawa katika eneo la pwani au kando ya ziwa. Ambapo samaki wa beachi wanauzwa na kutayarishwa kwa ajili ya wateja muuzaji ambaye amevaa glavu nyekundu za kinga, anasafisha na kuandaa samaki kwa mauzo, jambo la kawaida katika masoko kama haya. Masoko ya samaki mara nyingi ni muhimu kwa uchumi wa ndani na utamaduni wa chakula, na pia huchangia katika maisha ya jumuiya ya wavuvi.

Trei yenye ladha inaonyesha mchanganyiko wa wali na kari ya kuku sambamba na supu za kijani na kahawia na mikate laini ya kinywaji. Mandhari ya nje yenye mwanga wa mchana na mtazamo wa maji yanafanya kila mlo kuwa wa kusherehekea, ushirika wa chakula na mazungumzo ya kutuliza mwili.

Kwa mwenye sura dhabiti amesimama kwenye nyasi karibu na mwambao wa mto au ziwa. Mwili wake ni mviringo na uso wa kipekee vinaangaziwa vyema, huku miti na vichaka vya nyuma vikidhibitisha kuwa hii ni makazi ya porini. Kiboko anaonekana kutazama moja kwa moja mbele hali inayosisimua kana kwamba amevutwa na sauti ya kamera au harufu ya mgeni.

Kwenye soko la barabarani kuna meza zilizojaa nazi nyingine zikiwa zimekatwa na kuonyesha maji yake. Banda limefunikwa na turubai Kwa ajili ya kivuli. Nyuma yake kuna watu wanaopita na pikipiki ndogo aina ya tuktuk ikiongeza hali ya shughuli nyingi. Taswira ni ya mahali pa kawaida, hai na lenye rangi mbalimbali, maisha ya kila siku ya soko katika muktadha wa Afrika mashariki.

Kona hii ya mtaa, muuzaji mwenye utulivu ameketi kwa staha, akihudumu kwa mikono yake stadi. Mbele yake kuna masinia makubwa yenye vitafunwa vya kukaangwa, huku akishika kijiko cha kuchuja mafuta, ishara ya ustadi katika kazi yake. Karibu naye, kuna sufuria ya mafuta na chombo cha kuchujia kilichowekwa juu ya container nyekundu.

Chujio la plastiki ya kijani limejaa dutu nyeue yenye muundo wa chembechembe kama jibini laini au rikota. Pembeni ya chujio kuna kijiko cha chuma kinachoangazia mwangaza wa plani kikiwa tayari kutumika kuchota au kuchanganya. Mandhari ya nyuma ni nyeusi huenda ni uso wa kaunta ya jikoni. Picha ina muonekano safi ikiangazia maandalizi ya mlo au shughuli ya upishi wa nyumbani.

Hii ni mandhari ya kijani kibichi. Kuna msitu au bustani yenye miti minene na vichaka vilivyokuwa uhuru. Mtu mmoja kwenye foreground amevaa shati la blue na kofia yenye muundo wa blue pia, akiangalia mbele kana kwamba anatafakari au kufurahia utulivu wa mazingira. Anga ni la mawingu likitoa hisia ya siku yenye mvua nyepesi au upepo wa jioni.

Migomba hii ya ndizi ipo kwenye shamba lenye udongo mwekundu wa rotuba ambapo kila mti unaonekana kupandwa kwa mpangilio na kuzungukwa kwa mchimbo mdogo labda kumsaidia kuhifadhi maji au mbolea, majani ya migomba ni ya kijani kibichi ikionyesha hali mzuri ya ukuaji. Nyuma kuna miti zaidi lina uoto wa asili

Banda hili la vyakula limejaa rangi na harufu za pilka za soko. Mezani kuna safu za vyakula vya kuchomwa na vya kukaangwa, kuna vipande vya pweza, kamba, samaki, sausages, chips na huenda kuku pia. Kuna chupa cha mchuzi na viungo pembeni zikitengeneza mandhari ya ladha za baharini na barabarani.

Za bidhaa, maduka yaliyopangwa kwa utaratibu na watu wanaochangamka kwa kununua au kuuza yanaashiria soko la ndani lililojaa shughuli. Bdhaa zinazoonekana ni viungo vya kupikia, kukaranga, matunda yaliyokaushwa na mizigo mingine ya nyumbani ikiwa katika mitungi wazi, mifuko ya rangi na masanduku ya kupendeza.

Mandhari ya mazingira ya vijijini yana utulivu wa kijani kibichi. Kuna njia ya vumbi inayoelekea kwenye jengo lenye paa la makuti upande wa kulia inaweza kua nyumba ya kijiji, kibanda cha mapumziko au kituo cha kijamii. Mbele kuna uwanja wa nyasi huku miti ikiwa imepangwa nyuma na anga likiwa limetanda na mawingu ya rangi ya kijivu kuashiria huenda ni jioni au siku ya mvua.

Meza hii imefunikwa kwa magazeti. Juu yake kukiwa na aina mbalimbali za vyakula vilivyopikwa au kukaangwa. Kuna pancakes , samosa, vipande vya duara vinavyofanana na donut , vitafunwa vya njano na mchanganyiko wa vitafunwa vingine vya kukaangwa nyuma, ikiwemo viazi au mikate ya ndimu.

Hii ni mandhari ya soko la wazi lililojaa harakati za kijamii. Katika foreground tunaona samaki waliokaushwa au kusokotwa wakiwa wamepangwa kwa uangalifu kwenye vikapu vya plastiki na kwenye mikeka. Ishara ya kazi ya mikono na maisha ya pwani au karibu na ziwa. Wanawake watatu wamekaa nyuma ya bidhaa hizo. Labda ndio wauzaji wakiwa na uvaazi la kawaida lenye rangi ya ngavu linalovutia kwa uzuri wa maisha ya kila siku.

Kuna sahani tatu zenye rangi tofauti, mbili za pinki na moja nyeupe. Pembeni kuna vijibakuli viwili kimoja chenye mchuzi wa kahawia na kengine chenye chembechembe za rangi labda ni sukari ya vanila viungo vilivyokaushwa. Kwenye mikono ya kulia kuna chombo cha chuma huenda kikawa birika la chai au jagi la juisi baridi.

Meza hii ya soko ina bidhaa mbalimbali za baharini zikiwa zimepangwa katika vikapu vya plastiki ya kijani. Kuna kikapu kilicho mbele kikiwa na kamba au shrimp ambacho kimefungwa vizuri na kutunzwa kwa usafi. Samaki wadogo na wakubwa kwenye vikapu vingine, wengine wakiwa kama catfish . Pia kuna pakiti iliyoandikwa Jita karibu na kamba:huenda ni jina la bidhaa au nembo ya kampuni.

Muuzaji huyu wa vyakula vya mtaani ameketi chini ya mwavuli wa kijani akikaanga vitafunio kwenye kikaango kibwa kilichowekwa juu ya jiko la kubebeka. Mandhari ya nyuma inaonyesha shughuli za kawaida, watu wakipita na wengine wakiwa barabarani, meza na vifaa vya uuzaji ni vya kawaida vinavyoonyesha mazingira halisi ya ujasiriya mali mtaani.

Nyama imechomekwa kwenye fimbo za chuma inachomwa juu ya makaa unaowaka moto. Nyama zimepata rangi ya kahawia iliyokolea kwa kuchomeka zikiwa na mwonekano wa kukaangwa vizuri na kuwekwa kidogo pembeni. Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeusi na mikono yenye mikunchu ya rangi tofauti inaonekana upande wa nyuma ikiwa karibu na meza na viti vilivyopangwa.

Meza hii yenye viburudisho katika mazingira ya mtaa wa biashara kuna nyama na mboga kwenye mshikaki, viazi vilivyopikwa, mahindi yaliyochemshwa na tentacles za pweza. Kuna chupa za mchuzi na viungo vilivyowekwa pembeni na mpangilio wa chakula ni wa kuvutia kuonyesha uzoefu wa wauzaji wa mtaa katika kuandaa vyakula vilivyo safi na vinavyovutia wateja.

Mtu mmoja anapima samaki wakubwa kwenye mizani huku wengine wakiwa busy ; wengine wamekaa, wengine wamesimama wakishughulisha na kazi mbalimbali kuhusiana na samaki. Sakafu imejaa samaki waliovuliwa na kuna vikapu na vifaa vya sokoni vimeenea kwenye eneo lote vikiongezea hali ya muingiliano wa jamii na uchumi wa kila siku.

Sahani imejaa wali wenye mchanganyiko wa mboga. Mboga kama karoti, kabichi na nyanya zilizokatwa nyembamba, zikitoa mandhari ya msimu wa mavuno. Juu ya wali kuna curry yenye kipande cha nyama, kilichokuwa kwa mchuzi mzito kahawia, na mayai ya kuchemshwa yaliyokatwa nusu, yakiongeza muundo kamilifu wa chakula.

Kikundi cha watu waliovaa kofia nyeupe za maabara na kofia wamekusanyika kuzunguka meza. Mtu mmoja aliyevaa shati ya pinki anaonekana akieleza au kuonyesha kitu kwa kutumia kifaa mkononi. Juu ya meza kuna kitu cha chuma cha mviringo; huenda ni sehemu ya mashine au kifaa cha kiteknolijia. Mazingira yanafanana na maabara au kitengo cha mafunzi ya kiufundi au sayansi.

Meza hii imepambwa na vitafunwa vya aina mbalimbali. Kuna mahamri ya sukari, mikate ya mviringo na vipande vya mkate zenye virutubishi tofauti juu. Kuna chupa kubwa juu ya juisi ya chungwa na mtu mmoja anaimimina kwenye chupa ndogo, huku mwingine akiwa nyuma ya meza, labda ni muuzaji au mteja. Nyuma kuna watu na meza nyingine wenye chakula, ikiashiria shughuli nyingi na joto la kijamii.

Meza ya mbao imejaa vitafunwa vya kukaanga vilivyowekwa juu ya gazeti, vikionyesha rangi ya dhahabu iliyotiwa moto. Kuna vipande vya ndizi za kukaanga na pengine bajia au visambusa vilivyotiwa rangi ya kahawia kwa mkao wa kuamsha hamu. Pembeni sinia limejaa mchanganyiko wa mboga zilizokatakatwa, labda ni kachumbari au viungo vya kuongeza ladha.

Chungu hiki kina mchanganyiko wa maziwa yaliyoganda nyeupe na yenye mabonge, maziwa ya majimaji yenye rangi ya njano hafifu ikisunguka mabonge hayo mwiko wa mbao umo ndani ya chungu ikiashiria kuwa mchanganyiko huo umechanganywa au kupikwa.

Ya viungo imepangwa kwa ustadi vyombo vya plastiki vimejaa viungo mbalimbali kila chombo kina lebo iliyoandikwa kwa maandishi meupe juu ya rangi nyeusi ikitoa muonekano safi na wa kitaalamu. Vyombo vimewekwa sambamba kwa usawa na baadhi vina vijiko vya kuchotea ndani.

Taswira hii inaonyesha mtu akishika kiazi kilicho kwisha menywa akikiwekea kiungo cha rangi nyekundu kahawia kwa kutumia kijiko kidogo. Kando kuna chombo kilichojaa kiungo hicho cha uso mweupe. Mikono ya mtu inaonekana na mazingira ya nyuma yanaonekana kua ya nje ingawa si dhahiri sana.

Kontena hizi za plastiki zimejaa viungo vya kupikia, zikiwekwa kwa mpangilio wa kuvutia unaovutia macho. Kuna unga ya rangi ya nyekundu, mkali wa manjano, kahawia, wa rangi ya machungwa na rangi nyingine zinazosisimua hamu ya ladha. Baadhi ya viungo vinaonekana kuwa ni mbegu au majani yaliyokauka. Scoop ndogo imewekwa ndani ya baadhi ya kontena ikiashiria tayari ya kuchota viungo hivyo kwa matumizi ya haraka.

Muuzaji huyu wa mitaani anaonekana kuuza madafu sokoni taswira ya maisha ya kila siku yenye uhai wa kipekee. Mwuzaji amesimama nyuma ya meza ya mbao iliyosheheni madafu mengine yamekatwa tayari maganda na makombeo yakisambaa juu ya meza anaonekana amevaa shati la bluu na kofia akifanya kazi kwa ukakamavu na ari.

Sahani ya kijani imebeba vipande vitatu vya donati zilizo kaangwa zenye rangi ya kahawia na dhahabu na mwonekano wa flashy . Pembeni kuna bakuli ndogo ya kijani yenye mchanganyiko wa mbaazi za macho meupe ziliyochanganywa na mchuzi mweupe unaofanana na mtindi au cream . Mwango wa picha unaonyesha mazingira safi na mpangilio wa vyakula unaonekana kuwa wa nyumbani au wa kitamaduni.